Mtu anatumia kompyuta ndogo katika mazingira meusi. Huku ikoni za dijitali zinazohusiana na teknolojia, elimu na mawasiliano zikielea juu ya kibodi. Hii inaashiria dhana ya kujifunza mtandaoni, usimamizi wa data au shughuli za kidijitali.

Inaonekana mwanamke ameketi kwenye dawati akitazama skrini ya kompyuta ndogo inayoonyesha mwanaume akiongea. Kuna daftari na kalamu mezani pamoja na matunda.

Huyu ni kijana mwenye nywele fupi za manjan akitabasamu na kuandika kwenye kitabu huku akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe na ana miwani, ameketi karibu na kompyuta ndogo.

Huyu ni mwanamke mchanga. Amekaa kwenye meza nyeupe akifanya kazi au kutumia kompyuta yake ndogo. Amevaa fulana nyeupe na miwani na anaonekana kujishughulisha na kazi yake. Kwenye meza kuna vitabu viwili, labda daftari na kikombe. Nyuma yake, ukuta wa kijivu na kioevu ya jikoni yenye makabati nyeupe na rafu zenye vitu. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao.

Hii ni mikono ya mtu ikitumia kibodi ya kompyuta huku juu yake kukiwa na mwangaza wa kielektroniki, unaonyesha alama na maneno yanayohusiana na e-learning . Inaashiria matumizi ya teknolojia katika kujifunza mtandaoni.

Wasichana wawili, wote wakiwa wamevaa hijabu wakitumia vidonge darasani au kwenye mazingira ya kujifunzia. Msichana aliye mbele, upande wa kulia, anatabasamu usoni akionyesha furaha au umakini anaposhughulikia na kifaa chake. Huyu mwengine, aliye nyuma yake pia anaonekana akitumia kifaa chake. Inaonekana mwanafunzi mwengine nyuma yao pia wakishiriki

Huyu ni mwanaume labda mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati la mbao. Anaonekana akitabasamu akionyesha kuwa anafurahia au kuridhika na anachofanya na kompyuta mpakato mbele yake na pia anaandika kwenye daftari.

Huu ni kijana akiwa amekaa mbele ya kompyuta mkononi. Amevaa vipokeasauti vya maskioni. Amevaa sweta nyekundu. Anaguza kibodi ya kompyuta ikionyesha kuwa anaitumia.

Hiki kina kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka nyekundu zenye miraba. Kuna mto mmoja kwenye kitanda na kuna kuta za chumba zimepakwa rangi nyepesi. Dirisha ndogo linaonekana upande wa kulia na pazia lenye mchoro wa maua.

Haya ni maktaba au chumba cha kutumia watu wengi wakiwa wamekaa kwenye meza wakiwa wanasoma wakitumia kompyuta ndogo au wakifanya kazi zingine. Kuna rafu za vitabu zilizojazwa nyuma na baadhi ya watu wanatembea mazingira yanaonekana yenye shughuli nyingi za kilimo.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa kwenye uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya machungwa na mwingine amevaa jezi ya manjano na blue na kuna watu wengine wasionekana vizuri nyuma yao.

Hii ni darasa la watoto wadogo wakiwa wamekaa kwenye viti na meza ndani ya chumba cha darasa. Watoto wanaonekana wamevaa sare za shule na baadhi yao wanatabasamu. Kuna mwalimu upande wa nyuma wa darasa wakishughulikia wanafunzi wengine. Ukutani kuna michoro na mabango yanayoonyesha shughuli za kielimu.

Mtoto mdogo mwenye shati jekundu, anaonyesha ishara ya kidole gumba juu akitazama mwalimu ambaye pia ameonyesha ishara sawa. Katika mandhari ya nyuma, kuna ubao mweusi wa darasani.

Mvulana mwenye shati la buluu anatabasamu na kuangalia kamera akiwa amesimama mbele ya ubao wa kijani kibichi ambao una maandishi. Mwanamke mwenye shati jeupe na nywele nyeusi ndefu, anasimama nyuma yake naye pia na anatabasamu.

Mwanamke na msichana wanatabasamu na kucheka wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta ndogo wakionekana kufurahia au kufanya pamoja. Kuna rafu za vitabu nyuma ikionyesha kuwa wako katika maktaba au chumba cha kusomea.

darasa la shule la chekechea au darasa la chini ambapo watoto watatu, wavulana wawili na msichana mmoja ameketi kwenye meza ndogo na mwalimu wao, wote wanaonekana kutabasamu na kufurahia

Huyu ni mvulana mdogo akiwa ameshika masikio yake kwa mikono yake miwili na uso wake unaonyesha usumbufu au maumivu, labda kutokana na kelele kubwa au sauti isiyopendeza. Anaonekana kuwa katika mazingira ya darsa la chekechea.

Hawa ni watu wawili, mfanyikazi wa kahawa akimiminia maziwa iliyochemshwa kutoka kwenye jagi ndogo ndani ya kikombe. Yuko nyuma ya kaunta ya mbao.